Ng'ombe hawa wapo zizini, Kuna ng'ombe watatu wamesimama na ng'ombe mmoja amelala chini. Ng'ombe hawa wanaonekana kushiba hadi wameshakunywa maji.

Hapa ni shambani. Shamba hili wamepanda ndizi. Ndizi hizi zipo kwenye laini ambayo imenyooka vizuri.

Kuna mkulima hapa anajaribu kuwanyunyizia ng'ombe wake dawa ili kuzuia kupe. Kupe ni wanyama hatari kwa ng'ombe.

Muuguzi yupo kwenye maabara, ambapo anachanganya dawa, ameshikilia dawa kwenye glasi na kichupa kidogo.